Nguzo mbili za umeme zilizosimama imara, zikiwa na vifaa vya umeme pamoja na nyaya za kusambaza umeme. Huduma hizi uhakikisha umeme unasambazwa kwa usalama na ufanisi kutoka vituo vya umeme adi kayaviwanda. Ni muhimu kwa ajili ya maendeleo ya biashara na jamii.

Taa ya kuvukia barabara kwa watembea kwa miguu iliyochora picha ya mtu yenye rangi ya kijani na muda wa sekunde thelathini na nne wa kuvukia, inasaidia usalama, kuzuia ajali na kurahisisha mtiririko wa trafiki.

Mabomba makubwa yenye rangi nyeusi na mstari wa kijani, yaliyopangwa ardhini, ni sehemu ya mfumo wa usimamizi wa taka. Mabomba haya hutumika kusafirisha maji taka, kutoka maeneo ya makazi, viwanda au biashara; kwenda kwenye vituo vya matibabu au kutupa taka kwa usalama. Hivyo husaidia kulinda mazingira na afya ya jamii.

Pipa la taka la plastiki lenye rangi nyeusi na kifuniko chenye rangi nyeupe, pipa hili ni sehemu ya usimamizi wa taka, linatumika kukusanya taka kwa usafi na kuzuia uchafuzi wa mazingira, hivyo kusaidia kulinda afya ya jamii na mazingira yanayozunguka.

Pipa la taka lenye rangi nyeusi iliyojaa taka kipita kiasi, huku taka zikitapakaa chini. Hali hii inaonesha, ukosefu wa usafi na usimamizi muzuri wa taka, hali inaweza kusababisha uchafuzi wa mazingira na madhara ya kiafya kwa jamii.